Hawa ni ng'ombe ya maziwa, ni wanne. Wako katika nyumba ya sifuri, mmoja analala. Ndani ya nyumba hii kuna vifaa ambavyo ng'ombe hunywea maji.

Mwanaume mmoja ambaye ameketi ameshika ndizi iliyotolewa ngozi kwa mkono mmoja na mkanda wa ndizi kwa mkono mwingine. Anaangalia huku akitabasamu. Kwenye meza kuna mikebe miwili. Kando yake kuna chale ya ndizi.

Hii ni zizi la ng'ombe, kuna ng'ombe wengi ambao wanakula chakula, kwenye zizi hii, kuna mlango imejengwa na mabati.

Hii ni wali inayopikwa wali zenyewe zimewekwa motoni kwenye sufuria kuonyesha kwamba hazijaiva hii inaonyesha kwamba hapa ni pahali pa kupikia.

Hii ni mgongo wa ndizi imechunwa, ina faida mingi katika mwili linatumika kama chakula katika nchi mingi za Afrika.

Hii ni mkungu wa ndizi ambao imefungwa na karatasi. Hutumika kama chakula katika nchi mingi za Africa. Ina manufaa mingi katika mwili.

Hapa ni maabara. Mtu aliyevaa miwani, barakoa na glovu kwa mikono yake anatoa kemikali kwa chupa nyeupe. Amevaa nguo ya maabara. Kwenye meza kuna vyupa viliyo na kemikali mbalimbali.

Hizi ni njane za ndizi zilizopangwa. Mama mmoja anachuna ndizi ambapo mbele yake kuna kikapu. Ndizi hizi zina rangi ya kijani.

Hii ni shamba la ndizi kuna ndizi kubwa na ndizi ndogo ambazo zilipandwa. Mgomba moja imezaa ndizi. Nyuma ya shamba hili kuna mti.

Hawa ni ng'ombe wanaokula nyasi iliyofyekwa. Nyasi yenyewe imewekwa kwenye gurudumu kubwa. Ng'ombe hawa wana rangi ya nyeupe na nyeusi.

Hii, ni, mkungu wa ndizi, ina rangi ya, kichani, chini yake, kuna fitu, ambafyo, fime, kauka, ndizi hutumika kama, chakula.

Huyu ni mwanamke mmoja ambao anakamua ng'ombe amefunga ng'ombe huyu, chini yake kuna ndoo ambao inatega maziwa, kando yake kuna ng'ombe inayosimama.

Mama aliyevaa aproni nyeupe na kofia, anakoroga maziwa kwenye ndoo, kuna mitungi zingine mingi, nyuma yake kuna mwenzake ambaye anasimama.

Huyu ni mwanamke ambaye anakamua ng'ombe. Mama huyu anacheka. Ameshika ndoo kwa mkono mwake. Amefunga huyu ng'ombe.

Mama mmoja anagawa unga kwenye sahani kubwa, kando yake kuna wamama ambao wamesimama huku mmoja ameinama.

Hii ni mkungu wa ndizi. Ina rangi ya kijani, inatumika kama chakula katika nchi mingi za Africa. Ina manufaa mingi katika mwili.

Mwanaume amekaa kwenye lodi ambapo amekamua ngombe, amevaa aproni ya rangi ya kijani na buti za mvua, anakamulia maziwa kwa ndoo. Ako katika malisho ya sifuri, mbele yake kuna ngombe mwingine.

Huyu ni mwanaume mmoja ambao anamwaga maziwa iliomo kwa ndoo uku anatabasamu. Nyuma yake kuna ndoo ambazo zimepangwa. Pia kuna nyumba iliojengwa na msitu wa mti.

Hii ni shamba ya ndizi ambazo zimepandwa kwa laini. Mgomba mbili zimezaa ndizi zingine bado ni ndogo hutumika kama chakula katika nchi za afrika.

Huku ni chumba la mahabara. Mwanamke mmoja ambao amevaa aproni nyeupe na kofia anachanganya kemikali.

Mama mmoja anagawa chakula kwenye sahani ndogo, kando yake kuna watu ambao wamesimama, chini yake kuna chungu yenye chakula.

Mwanaume mmoja amesimama kando ya pikipiki iliyo na ndoo. Nyuma yake kuna pikipiki ingine inayosimama. Pia kuna ndoo ambalo limewekwa chini.

Hii ni wali inayopigwa kwenye sufuria wali yenyewe bado haijaiva. Ndani ya sufuria kuna mwiko wa kugorogea.

Hizi ni mimea inayozaa ndizi, mimea hizi bado ni ndogo kuonyesha hazijakomaa na kumea ndizi. Zinaweza kufuata laini, chini kuna laini inayofuata ndizi kwa kila laini. Mmea hizi ina rangi ya kijani.

Huku ni barabara . Kwenye barabara hii pikipiki moja ambayo imeekwa mizigo mingi inaendeshwa mbele yake kuna magari yanayoendeshwa .

Hii ni ndizi ambayo imetolewa ngozi nyuma kuna maganda ya ndizi na zingine zenye ngozi yao hazijatolewa , ngozi hutolewa kabla ya ndizi yenyewe kupikwa.

Mwanume mmoja anamwaga maziwa kwenye ndoo, ndoo hili limewekwa kwa pikipiki, kando ni mtu ambaye anasimama.

Hii ni mkono wa mtu iliyoshika jani ya mmea wa mahindi. Majani ya mmea ya mahindi imekulwa. Hii ina ishara kwamba kuna wadudu shambani.

Mwanaume mmoja ameketi, ametoa ngozi kwa ndizi moja huku akitabasamu anapotazama. Juu ya meza kuna mkungu wa ndizi, sahani na mkebe.

Hizi ni matawi ya mimea ya ndizi, matawi yenyewe ni marefu. Ina rangi ya kijani. Mimea zenyewe hazijazaa ndizi.